Mtu aliyekuwa katika eneo la ndani, lenye mwanga hafifu, lilizozungukwa na safu zilizonyooka, zilizohifadhi aina mbalimbali za chupa za vinywaji ikiashilia kuwa ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji.

Eneo la ndani lililozungukwa na vyombo vya moto aina za magari ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa aina mbalimbali za magari zenye rangi tofautitofauti kamavile; nyeupe na rangi nyeusi.

Sehemu ya ndani ya chombo cha moto aina ya gari, blililoegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na aina mbalimbali, za magari ikiwemo ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za magari.

Sehemu ya ndani ya chombo chamtu, aina ya gari lililoegeshwa katika eneo la wazi ililozungukwa na aina mbalimbali za magari ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Eneo la ndani lililozungukwa na vyombo vya moto aina za magari zenye rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeupe, rangi nyeusi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vyombo hivyo vya moto.

Mashine ya kielektroniki mfano wa vikopo vilivyoegeshwa katika eneo la ndani iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo pasimati maziwa ATM, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, akiwa mbele ya mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maandishi yasomekayo "Maziwa ATM" ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa picha mfano aina ya mnyama ng'ombe na maneno yasomekayo "MAZIANI MAZIWA ATM", likiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, limeegeshwa katika eneo la nje, lililochapishwa maandishi yasomekayo "Tasumati maziwa ATM" ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwaajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyoegeshwa katika eneo la ndani, ikiwa imechapishwa picha ya mnyama aina ng'ombe, na maneno yasomekayo maziwa ATM, ikiashiria ni mashine itumikayo, kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililoegeshwa katika eneo la ndani, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "maziwa ya ATM", ikiashiria ni sehemu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje la chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi ya somekayo Baraka bidhaa za maziwa. maziwa safi, maziwa mara. Ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maandishi yasomekayo "MAZIWA ATM". Ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo Yustina maziwa, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lililoegeshwa katika eneo la wazi iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "maziwa ATM". Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lililoegeshwa eneo la ndani mfano wa duka iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ngómbea na maneno yasomekayo "TASSMAT MAZIWA ATM", ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ndani ya duka hilo.

Mashine ya kielotroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo, "Maziwa ATM" ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng’ombe, na maneno yasomekayo "Uchumi maziwa safi maziwa ATM”. Ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maandishi yasomekayo "BAA YA MAZIWA" ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokovu lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "MAZIWA ATM MAZIWA BORA YANAPATIKANA", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyoegeshwa katika eneo la ndani, ikiwa imechapishwa picha ya mnyama aina ya ng’ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM". Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Watu wawili waliosimama mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maandishi yasomekayo baa ya maziwa. Ikiashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo "Maziwa bora ATM". Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mafano wa jokofu lililoegeshwa katika eneo la ndani, lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "Tasnati maziwa ATM", ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mfano wa mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "Kieni bidhaa za maziwa", ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya huuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maandishi yasomekayo "Baraka kutoka mbinguni maziwa ATM". Kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo "mwaija bidhaa za maziwa, maziwa yetu" kuashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine za kielektroniki zilizoegeshwa katika eneo la ndani zikiwa zimechapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo "Tasmati maziwa ATM" ikiashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ndani ya duka hilo.

Mtu aliesimama pembeni ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokovu lililochapishwa maandishi yasomekayo"LABAI MAZIWA ATM", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko wa bluu na nyeupe lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ngómbe na maneno yasomekayo maziwa bora ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwaajili ya uuzaji wa maziwa.

Jopo la watu waliosimama nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnayma aina ng’ombe na maandishi yasomekayo „HATIMA BIDHAA ZA MAZIWA MAZIWA ATM” ikiashiria ni duka litumikalo kwaajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe, na maandishi yasomekayo "Uwe na siku njema" ikiashiria eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe yenye maandishi yasomekayo "Tasmati maziwa ATM", ikishiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la ndani mfano wa duka lililopangwa katika safu zilizonyooka; lenye chupa mbalimbali zilizohifadhi maziwa kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe lililochapishwa maandishi yasomekayo "Lucy maziwa ATM" ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielekitroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya mnyama wa aina ya ng'ombe na maandishi yasomekayo maziwa ATM, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lilichapishwa maandishi yasemekayo, "Nyala kituo cha maziwa" ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielotroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maandishi yasomekayo Maziwa ATM, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa katika eneo la ndani ya duka.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililoegeshwa katika eneo la ndani mfano wa duka, lenye maneno yasomekayo "maziwa atm", ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa katika eneo la duka hilo.

Mtu aliesimama nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo "MAZIWA SAFI KWA BEI POA MAZIWA ATM", ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliesimama mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi ya mchanganyiko wa nyeupe na bluu, iliyochapiwa maandishi yasomekayo "Maziwa ATM", ikiashiria ni mashine itumikayo kwajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa picha ya mfano wa nyama aina ya ng'ombe, na maneno yasemekayo "maziwa atm" Ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uzaji kwa bidhaa ya maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo "KIENI" bidhaa za maziwa, ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Watu walio nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo "Machani baa ya maziwa" ikiashiria ni duka maalumu litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mfano wa mnyama wa aina ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "Maziwa ATM". Ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka limetengenezwa kwa ustadi, limechapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maandishi yasomekayo "maziwa safi" ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la ndani linazungukwa na bidhaa mbalimbali za samani zilizopangwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, viti na meza.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, viti na meza ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa za samani, kama vile masofa yenye rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo za samani.

Eneo la nje ya duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa samani, lililochapishwa bango lisomekalo "Kasri la bidhaa za samani", ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa za samani kama vile vitanda vyenye rangi tofautitofauti, mfano rangi nyeupe na rangi ya kahawia; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, yenye rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeusi na rangi ya machungwa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa samani.

Eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, meza. Ikishiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile meza, masofa na kitanda kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Watu walioshika vifaa mbalimbali vya kutengenezea bidhaa za samani, katika eneo la wazi lililozungukwa na mbao na bidhaa za samani kama vile kabati, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani, lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani, kama vile; meza, masofa na kabati, vilivyopangwa kwa ustadi. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile meza, vitanda na viti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo za samani.

Eneo lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani, kama vile viti vya sofa, meza na kabati, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za samani kamavile: masofa ,meza na viti. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani, zilizopangwa kwa ustadi kama vile masofa, viti na meza. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kulia chakula na shughuli nyinginezo, inayotosha kukaliwa na watu wanne, ikiwa imeegeshwa katika eneo la wazi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa za samani kama vile masofa yenye rangi tofauti tofauti kama rangi nyeusi na rangi nyeupe, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile: vitanda, meza, masofa. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani za aina tofautitofauti kama vile; masofa, meza zilizopangwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani zilizopangwa kwa ustadi kamavile:viti, masofa ,Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani kama vile masofa na vitanda. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya wauzaji na wanunuzi mbalimbali wa samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani, kama vile meza, masofa, yaliyopangwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani za aina tofautitofauti, kama vile masofa yenye rangi mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa samani.

Mtu aliyeshikilia kifaa aina ya nyundo, itumikayo kutengenezea bidhaa za samani katika eneo la wazi, lililozungukwa na mbao. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Watu wawili walioshika vifaa maalumu vya kutengenezea bidhaa za samani katika eneo la wazi, lililozungukwa na mbao ikiashiria ni watengenezaji na wauzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile: machungwa, bamia na vitunguu maji vilivyopangwa katika ardhi, kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la nyanya zikiwa na mabango ya bei tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali, zilizopangwa kwa ustadi. Ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi, kama vile viatu na nguo; ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile; tangawizi, nyanya, vitunguu maji pamoja na mboga za majani. Ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile; ndizi, nyanya, kabichi na matunda, ikiashiria ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile; vitunguu maji, karoti na vifungashio vya aina tofauti, ikiashiria ni eneo la sokoni linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa aina mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile viazi vilivyopangwa chini, ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, pilipili hoho na karoti kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali, kama vile nyanya na vifungashio tofauti tofauti, ikiashiria ni eneo la sokoni, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa watu na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa kutundikwa, ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa mbalimbali, zilizopangwa kwa ustadi kama vile mananasi, matikitimaji, ndizi na maembe. Ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile; karoti, viazi, nyanya na vitunguu maji, kuashiria ni eneo la sokoni linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi, kuashiria ni eneo kubwa la duka la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za aina tofautitofauti zilizopangwa kwa ustadi kama vile nguo, viatu vya aina tofautitofauti. Ikiashiria ni eneo kubwa la duka la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji ya ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi limepangwa katika safu zilizonyooka na bidhaa aina ya nguo na viatu vikiashiria ni eneo la dukaa kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile nguo za aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa watu na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi kama vile viatu vya aina tofauti tofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile mwanasesere na nguo, kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, bidhaa za aina mbalimbali kama vile mabegi na nguo kuashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililogawanyishwa katika sehemu zilizonyooka, zenye bidhaa aina ya nguo za aina tofautitofauti. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa aina ya viatu vyenye rangi tofautitofauti ikiashiria ni eneo la duka kubwa na la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile chupa zilizohifadhi vinywaji vya aina tofautitofauti. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile chupa zilizohifadhi bidhaa tofauti tofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zilizohifadhi bidhaa za aina tofau titofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa na la kisasa litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa za aina mbalimbali katika vifungashio tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyoka lenye bidhaa za aina mbalimbali na mabango, yasomekayo bidhaa muhimu za wanawake namba kumi na sita na bidhaa muhimu za wanaume namba kumi na saba, kuashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile chupa zilizohifadhi vinywaji vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali kama vile matunda aina ya tikitiki maji na mbogamboga za majani, kuashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye chupa zilizohifadhi vinywaji vya aina tofauti tofauti. Ikiashiria ni eneo ka duka kubwa la kisasa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile vitafunwa vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani, lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile chupa zenye vinywaji vya aina tofauti tofauti, kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa watu na bidhaa mbalimbali, zilizopangwa katika safu zilizonyooka kama vile viatu vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu, zilizonyooka yenye bidhaa aina mbalimbali kama vile dawa za meno, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.